Chumba hiki kinaonekana ni chumba cha daktari wa miti shamba. Kuna kibuyu, kuna chupa iliyo na kinywaji inayoonekana kuwa ni dawa ya kienyeji na kuna pia kasuku ama chupa mingi zilizo na vitu ndani yao ambayo inaonekana kuwa ni dawa.

Kuna sehemu ya tuvuti ambayo inatoa taarifa kuhusu chanjo ya MMR , chanjo ya kuzuia suruwa, mafua ya tezi na rubela kwa vifurushi na chupa za chanjo zikiwa na maelezo ya kina kuhusu yaliyomo ndani ya kila dozi.

Ni mandhari ya hospitalini, kuna mtu anayeonekana kuwa ni muuguzi amevaa koti ya rangi ya nyeupe mbeleni mwake kuna mwanamke anayeonekana kuwa amebeba mtoto, mtoto huyu anaonekana kuwa andungwa sindano labda anapewa chanjo.

Kuna jambo linaloendela hapa . Kuna jumba lililoangushwa chini . Watu au umati wa watu wanaonekana wakiangalia wengine wakipiga picha jumba hilo lililo bomoka .

Hapa ni mandhari ya hospitalini kwenye sekta ya kliniki ya meno. Kuna mgonjwa aliyelazwa chini huku kuna watu wawili wanaoonekana kuwa ni madaktari wa meno ambao wamevaa glavu na barakoa na wanaonekana kumshughulikia mgonjwa huyu.

Manthari ya shambani, kuna, mimea wa mahindi, mimea huu ume, usha toa mahindi, ambao umevamiwa na wadudu, wadudu hawa ni, panzi, wamevamia, mahindi hiyo.

Ni mazingira ya hospitalini kuna mtu ambaye ameketi chini huku mmoja aliyevaa nguo za rangi ya nyeupe ambaye anaonekana kuwa ni daktari, anaonekana kuwa anamkagua ama anaweka kitu kwenye mdomo cha, mdomo wa mtoto ambaye anaonekana kuwa amebebwa labda anapewa chanjo.

Ni mandhari ya hospitalini kwenye sekta ya kliniki ya macho. Kuna watu wawili, mmoja anaonekana kuwa ni daktari wa macho mwingine uko anaonekana kuwa ndiye mgonjwa. Daktari huyo amevaa barakoa na shati ya rangi nyeupe, anaonekana kuwa anagakua macho ya mgonjwa huyo.

Mahali hapa panaonekana kuwa niwa, daktari wa miti shamba, ambao, wengine tuna waita, waganga, chini kuna, leso ama nguo za rangi, nyekundu, na nyeusi, alafu hapo juu kuna vitu vyao wanavyo tumia kufanya kazi yao.

Chumba hiki chaonekana kuwa ni chumba cha daktari wa miti shamba, vifaa vilivyo hapa hutumika na madaktari wa miti shamba. Kuna kibuyu yao, kuna chupa zilizobeba vitu vinavyoonekana kuwa madawa wanazotumia.

Ni mazingira ya kupeana huduma ya afya kwenye sekta ya watoto wachanga. Kuna mhudumu aliyevalia mavazi rasmi ya hospitali huku amebeba mtoto anayeonekana kuzaliwa ivo punde. Mtoto amefunikwa kwa blanketi la samawati na anaonekana kuwa mwenye hali tulivu na uangalifu.

Mazingira haya ni ya daktari wa miti shamba. Kuna vifaa tofauti tofauti vinavyoonekana kua ni vya daktari wa miti shamba. Kuna chupa tofauti tofauti za kila aina mikebe za kila aina kuna ndoo na kuna kitu inayoonekana kua ni kitu ya daktari ya miti shamba ya kuekea dawa.

Kuna sehemu ya tovuti ambayo inatoa taarifa ya chanjo ya MMR, chanjo ya kuzuia surua, mafua ya tezi na lubera. Kuna vifurushi na ya chanjo vikiwa na maelezo ya kina kuhusu yaliyomo ndani ya kila ndori.

Kuna watu wawili wote ni wanawake. Wote wamevaa shati za rangi nyeupe mwingine amevaa suruali ya nyeusi huku mwingine akivaa sketi nyeusi. Wamevaa glovu mikononi na barakoa mdomoni. Wamesimama kando ya gari, wanaonekana kuwa na furaha.

Maandhari ya kituo cha afya. Kuna watu watatu waliosimama, wawili wanaonekana kuwa wanaangalia kitu. Mmoja anaonekana kuwa daktari, anamkagua aliyeketi chini. Anaonekana kuwa daktari wa meno kwa sababu anakagua mdomi wa aliyeketi chini. Daktari wamevaa barakoa na glavu.

Hapa ni mandhari ya hospitalini kwenye sekta ya kukaguliwa macho. Kuna daktari wa macho na kuna mgonjwa wa macho. Anaonekana kuwa anamkagulia mgonjwa huyo macho kwa kitu spesheli ya kukagua macho. Daktari huyu amevaa koti ya rangi nyeupe, miwani na glavu mikononi.

kuna watu wawili mmoja amelala, huku mwingine amemshika tumbo. Mmoja aliyelala amefunga leso na amevurutwa nguo yake juu huku aliye mshika tumbo amevaa nguo nyeusi aliyemshika tumbo inaonekana kua mkunga na aliye lala inaonekana kua mmama mja mzito aliye kuja kuangaliwa vizuri na.

Ni mahadhari ya hospitalini kwenye chumba cha wagonjwa. Kuna watu ambao wanaonekana kuwa moja wao amelala huku mwingine ameketi kwenye kitanda, anaonekana kuwa kwenye fikra ameshikilia kichwa chake.

Mazingira ya barabarani, kuna lorri lililo anguka kwenye barabara, iliyo furika maji, limepinduka juu ya upande wake, magurudumu yakiwa angani, jambo linaloonyesha kupoteza mwelekeo au kusombwa na maji ya mafuriko, kando ya barabara kuna watu wanatembea kwenye maji.

Hapa ni mandhari ya hospitalini. Kuna mgonjwa anayeonekana ako kwenye hali mbaya. Amewekwa kwenye oksijeni hawezi pumua peke yake. Kando yake kuna daktari ama muuguzi anayemuhudumia.

Mandhari ya hospitali katika kliniki ya meno. Kuna watu wawili, mmoja amevaa koti jeupe na mwingine la samawati uku wanamshughulikia mgonjwa aliyelala kwenye kiti. Wamevaa glavu na barakoa wakionyesha tahadhari ya kiafya uku mgonjwa akiwa na nguo ya kinga.

Ni mandhari ya hospitalini. Chumba hiki chaonekana ni chumba cha kufanya upasuaji. Kuna watu wanaonekana kuwa ni wa kufanya upasuaji. Wengi wao wamevaa nguo za kijani kibichi uku wengine wamevaa za samawati. Wote wamevaa barakoa midomoni mwao.

Kuna mtu aliyevaa suruprenye ya rangi ya samawati. Mkononi mwake ana glavu ya kijani kibichi, mdomoni mwake amejikinga, mkono wake mwingine amebeba kifaa fulani. Mtu huyu labda anafanya kazi fulani inayotaka ajikinge jinsi alivyojikinga.

Kuna watu watatu. Wawili wanaonekana kuwa wanatoa huduma fulani. Mmoja ameketi. Mmoja wa wawili hao waliovaa nguo ya samawati anaonekana kwa anampima joto huyo. Kwa hivyo twaeza sema mtu aliyeketi ni mgonjwa.

Mazingira haya ni makavu. Miti au mimea iliyopo hapa yamekauka. Kuna jumba dogo moja ya nyasi na imefunikwa pia na nguo. Inaonekana kuwa hapa kuna ukame.

Ni mandhari ya hospitalini. Kuna watu wawili wanaonekana kuwa ni wahudumu wa afya. Mmoja amevaa nguo ya rasmi ya madaktari ya buluu na mwingine amevaa nguo inayoonekana kuwa ni nyeusi. Wanaonekana kuwa wanamwangalia mtoto. Mtoto anaonekana kuwa amezaliwa tu hivi punde.

Hapa ni mandhari ya hospitalini. Kuna mtu anaonekana kuwa ni mgonjwa na ako na majeraha haswa kichwani. Amewekewa bandeji ya rangi nyeupe. mtu huyu amelala kitandani akiwa na hali mahututi.

Kuna watu wawili, mmoja anaonekana kuwa mtoa huduma anayetoa chanjo, halafu kuna mama anayeonekana kuwa amebeba mtoto wake mchanga, anaonekana kuwa anataka kupewa chanjo.

Kuna watoto walio inama mkononi mwao wamebeba vibuyu. Watoto hawa wanaonekana kuwa wanachota maji. Kwenye mazingira hiyo inaonekana kuwa ni pachafu. Kuna maji machafu yaliyoko chini pia penye wanachotea maji.

Ni mandhari ya hospitali. Kuna watu wawili wanaonekana, mmoja wao anaonekana kuwa ni daktari. Amevaa barakoa, shingoni ameweka stethoscope . Anaonekana kuwa anakagua mtoto mchanga. Labda hii ni kliniki ya watoto.

Vifaa hivi vinaonekana ni vya daktari wa miti shamba. Kuna vitu tofauti tofauti zinazoonekana kamamimea, miguu za mimea na kuna chupa tofauti tofauti zilizowekwa hapo, labda zina madawa.

Ni mandhari ya hospitali yenye sekta ya kliniki ya watoto wachanga. Daktari ambaye amevaa nguo rasmi ya wauguzi ya rangi ya samawati anaonekana kuwa anamkagua mtoto; labda anampea chanjo. Mtoto amebebwa na mamake. Watu hao wote wamevaa barakoa.

Ni mandhari ya hospitalini, kuna watu wawili, mmoja naonekana kuwa ni daktari. Amevaa koti jeupe rasmi ya madaktari ama watu wa huduma. Aliyeketi ni mama anayeyonekana amebeba mtoto mchanga .Daktari anaonekana kuwa anaeka kitu mdomoni mwa mtoto labda anampea chanjo.

Ni mandhari ya hospitalini, kuna mtu anayeonekana kuwa kama daktari amevaa glavu na barakoa juu amevaa koti ya rangi ya nyeupe, kando yake kuna meza ilio na vitu vya matibabu.

Kuna watu watatu, wote wanaonekana kuwa wanawake. Wamejifunika vichwa vyao na vitambaa. Mmoja wao amebeba kitu mkononi mwake na anaonekana kuwa anaionyesha. Anaonekana kuwa na furaha.

Kuna dawa inayoonekana kuwa ni chanjo kwa sababu imeandikwa vaccine . Dawa hili hupeanwa ili mtu asipate ugonjwa fulani. Mbele yake kuna sindano na kuna chupa ndogo.

Ni mandhari ya darasani, kuna wanafunzi walioketi chini wamevaa nguo ya rangi ya samawati mmoja wao anaonekana kuwa amesimama huko mbele labda kuna kitu ameambiwa afanye na anayeonekana kuwa mwalimu wake aliye kando yake, wanafunzi hawa wanaonekana wamevaa barakoa wote.

Kuna vifurushi, Vifurushi hivi vina sehemu vya tovuti ambavyo vinatoa taarifa kuhusu chanjo ya MMR, Chanjo ya kuzuia surua, Mafua na lubela.

Kuna gari kubwa lililo na maandishi ya exhauster , kumaanisha hili ni gari la kusafisha vitu kama hewa chafu, sanasana hutumika katika kusafisha mashimo ya choo. Kuna watu wawili waliokando ya gari lilo, na wanaonekana kuwa wameleta gari hii ili kuoshwa.

Ni mandhari ya hospitalini, kwenye chumba cha watoto wagonjwa. Kuna watu walio kwenye chumba hicho. Kuna wawili wanaoonekana kuwa wanaangalia mtoto aliyelazwa kwenye kitanda ambaye ni mgonjwa. Anaonekana kuwa anaongeleshwa. Nyuma yao kuna mama anaonekana kuwa ana huzuni kando ya kitanda. Labda sababu mtoto wake ni mgonjwa.

Mandhari hapa inaonekana kuwa ni ya barabara, kuna mafuriko. Maji yamefurika kwenye barabara hili inaonekana kuwa mvua ilikuwa kubwa kukawa na mafuriko hadi kukajaa barabara. Wanaotumia barabara wanapata ugumu wa kuitumia kwa sababu inawabidi watafute wanaoweza wasaidia kupita.

Mandhari haya ni ya hospitalini. Kuna mgonjwa na kuna anayeonekana kama daktari. Daktari huyu amevaa nguo ya rangi ya samawati na mkononi mwake amevaa glavu. Amebeba kitu anaonekana kuwa anamulika kwenye mdomo wa mgonjwa huyu amabye amelala.

Kuna umati wa watu, Wote wamesimama nikama wanaangalia kitu inayo endelea. Kuna moshi ambao unaonekana huko mbele labda kitu inateketea tuseme gari ama miti.

Ni mandhari ya hospitalini, kwenye kliniki au chumba cha watoto wachanga. Mwenye amekaa hapo ni daktari na mtoto mchanga. Shingoni mwake na mkononi mwake ako na stethoscope . Daktari huyu anaonekana kuwa anakagua roho au mdundo wa roho wa mtoto huyo aliyelazwa hapo.

Kuna mdomo wa mtu na kuna mkono wa mtu. Mkono huo umevalia glavu. Mkono huo una kifaa fulani kinachoonekana kuwa kinakagua mdomo wa huyo mtu uliopanuliwa, labda ni daktari na mgonjwa wake.

Huduma ya afya inaonekana kuwa inatolewa hapa. Kuna mtu anayeonekana kuwa ni daktari ambaye anaonekana kua anadunga mtoto sindano. Mtoto huyu amebebwa na mamake huku kuna mwingine anaonekana kua anasaidia kushikilia huyo mtoto anapodungwa sindano.

Kuna watu wanne, Wawili wanaonekana wamevaa nguo zingine zinazo fanana za rangi ya kijani kibichi. Mmoja anagusa ndoo iliyoko juu ya ndoo ingine labda wanazungumzia kitu fulani.

Ni mazingira ya hospitalini ama ya kituo cha afya. Kuna mtu anaye onekana kuwa ni mhudumu amevaa nguo ya rangi nyeupe kisha akafunga kichwa ya rangi ya majano. Anaonekana kuwa anamdunga aliye keti chini labda ni ugonjwa ya sindano na anaonekana kuwa ana maumivu kwa hivyo amefunga macho.

Kuna watu wawili, mmoja ni mtoto, mwingine ni mkubwa. Huyu mkubwa anaonekana kuwa anamnyunyuzia kitu kutoka chupa ikienda kwa mkono wake. Wote wanaonekana kuwa wamevaa barakoa na anaonekana kuwa huyu mtoto anaosha mkono.

Ni mandhari ya shambani, kuna mimea tofauti, kuna mtu aliyevaa surupwenye ya rangi nyeupe, mgongoni amebeba mtungi. Mtungi hiyo inaonekana kuwa ina dawa ya kunyunyizia mmea, ili yasiambukizwe na magonjwa au wadudu wa kuharibu mimea.

Ni mandhari ya hospitalini, labda kwenye pahali pa dawa. Kuna mtu anayeonekana kuwa labda anakagua hizo. Amevaa barakoa, koti ya nyeupe, ili ajikinge kiafya.

Kuna sehemu ya tovuti ambayo inatoa taarifa kuhusu chanjo ya MMR, kuzuia surua, mapua ya tezi na rubella. Kuna chupa ya chanjo ikiwa na maelezo ya kina kuhusu yaliyomo ndani ya kila dozi.

Hapa ni mandhari ya mazingira ya kituo cha afya. Kuna mtu aliyelala huku kuna mwenye amesimama kando yake anayeonekana kuwa ni mwuguzi au mhudumu wa afya. Anaonekana kumkagua na kumwangalia mtu aliyelala anayeonekana kuwa ndiye mgonjwa.

Kuna watu wawili kwenye chumba hiki, Chumba hiki kina vitu tofauti tofauti. Watu hawa wameketi kitandani mmoja wao anaonekana kuwa ni wa kutoa huduma kwa sababu ya vazi aliovaa ya samawati na inaonekana kuwa anaelekeza mama huyo aliyeketi kando yake.

Kuna huduma wa afya unaotolewa hapa. Kuna mtu anayeonekana kuwa ni mgonjwa alafu kuna mwenye anaonekana kuwa ni mhudumu wa afya wote wamevaa barakoa ilhali mgonjwa anaonekana kuwa ameweka barakoa yake shingoni. Daktari huyu anaonekana kuwa anamdunga mgonjwa huyo sindano huku ameshikilia kifua chake.

Ni mazingira ya tukio la huduma ya afya au uashiria wa kimatibabu kwa jamii. Mtaalamu aliyevalia koti juu pia ambaye huenda ni daktari au mtu wa huduma wa afya, anaonekana akizungumza na mwanamke aliyeketi chini, kando ya meza iliyo na vifaa kama vile karatasi, dawa ndogo na vifaa vya kuandika. Wote wengine walioketi karibu wanaonekana wakifuatilia wakisubiri huduma.

Kuna jambo linaloendelea hapa, labda ni hafla ya kutoa huduma ya kiafya, kuna watu waliopanga foleni mbele yao kuna mtu aliyeketi, inaonekana kuwa anadungwa sindano na mtu wa huduma huku ameketi.

Hapa kuna meza, meza hii ni ya rangi nyekundu. Meza hii imebeba chupa mingi. Zingine zaonekana kuwa ni za dawa. Chupa hizo ni za rangi tofauti. Kuna nyeupe, manjano na rangi zingine. Kando ya meza kuna stuli ndogo.

Ni mandhari ya hospitalini. Kuna mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda cha wagonjwa cha kuhudumiwa. Kando yake kuna anayeonekana kuwa ni daktari ama mhudumu. Amevaa nguo rasmi za madaktari. Kichwani mwake ameufunga na mdomoni mwake ameuvaa barakoa.

Inaonekana kuwa kuna jambo linaloendelea hapa. Kuna watu walioketi, wote wamevaa barakoa. Kuna mmoja aliyevaa nguo ya nyeusi na juu yake amevaa nguo ya nyeupe, anaonekana kuwa anatoka kutoa huduma fulani.

Vifaa hivi vyaonekana kuwa vya daktari wa miti shamba. Vingi vyao hutumika na madaktari hasa wagonjwa wanaotumia madawa vya miti shamba za kitamanduni.

Kuna watu watatu, wawili wanaonekana kuwa wamevaa barakoa. Mmoja wao amevaa koti nyeupe mwingine amevaa koti nyeusi. Aliyevaa koti nyeupe anaonekana kuwa anatoa maelezo fulani.

Kuna pipa la maji linaonekana lina bomba linalotoa maji. Hapa inaonekana kuwa ni pahali pa kuoshea mikono. Chini yake kuna ndoo inayobeba maji iliyotumika.

Ni mazingira ya shambani, mimea inaoneya rangi ya kibichi kila upande, kuna mtu anaonekana kuwa ananyunyiza dawa kwa mimea haya, dawa hizi husaidia kupunguza magonjwa na wadudu wanayoharibu mimea.

Ni mandhari ya hospitalini . Kuna watu wanaoonekana kama wauguzi ama madaktari, wamevaa nguo rasmi ya uhudumu wa afya. Nguo hizi ni za rangi ya kijani na mdomoni wamevalia barakoa. Wanaonekana kuwa wanaangalia mtoto labda.

Kuna chupa tofauti tofauti, kuna moja iliyo na tovuti ambayo inayotoa taarifa kuhusu chanjo ya MMR. Chanjo kuzuia surua, mafua, letezi na lubera. Kando ya chupa hiyo hizo kuna sindano.

Hapa ni mazingira ya kituo cha afya kuna mtu aliyeketi chini huku mwingine ako kando yake. Aliyeketi chini anaonekana kuwa anahudumiwa amevaa miwani na barakoa na aliyesimama kando yake anaonekana kuwa anamdunga sindano kwenye mkono wake inayoashiria inaweza kuwa ya chanjo ama amekuja hospitalini kuhudumiwa.

Mandhari ya hospitalini, kwenye sekta maalum labda ya kukaguliwa macho, ama ni sekta ya kukaguliwa meno. Kuna mtu anayeonekana kuwa ni mhudumu wa afya. Na amevaa nguo za rangi ya samawati. Mkononi mdomoni na mapua amevaa barakoa, mkononi amevaa glavu. Anaonekana kuwa anamwaga maji ndani ya kifaa fulani.

Kuna watu wawili, mmoja anaonekana kuwa amelazwa kwenye kitanda uku mwingine ameinua mguu wake juu. Huyu anaonekana kuwa ni daktari ama muuguzi na aliyelala anaonekana kuwa ni mgonjwa.

Hapa ni maandhari ya hospitalini kwenye sekta watoto wachanga. Kuna mtu anayeonekana kuwa anaangalia mtoto aliye ndani ya chombo hicho, mtu huyo anaonekana kuwa ni mhudumu labda ni mzazi wa mtoto huyo.

Hili laonekana kuwa ni duka labda la duka ya dawa ama duka ya dawa ya miti shamba. Kuna picha zinazoonekana hapo chini. Kwenye shelfu kuna aina mingi za chupa tofauti tofauti. Mbeleni kuna mandoo kuna ndoo ya rangi ya nyeupe na vifuniko tofauti tofauti.

Ni mandhari ya kijijini kuna mimea inayoashiria huku ni mashambani. Kuna jengo linaloonekana kuwa ni ndogo labda ni choo pahali pa kujisaidia.

Kuna watu wawili kwenye chumba hiki. Mmoja anaonekana kuwa yupo kwenye maumivu. Tumbo lake limefura, labda ni mjamzito. Mwingine anaonekana kuwa amevaa barakoa na glavu mkononi. Anaonekana kuwa mkunga, anataka kumsaidia mama huyu anayeonekana kuwa ni mjamzito labda kumzalisha.

Kuna sehemu ya tovuti inayotoa taarifa kuhusu chanjo. Kuna vifurushi vya chanjo vikiwa na maelezo ya kina kuhusu yaliyomo katika ndani ya dosi.

Kuna watu wawili wanaonekana kuwa wa furaha, inaonekana kuwa hapa ni hospitalini kwa sababu mmoja wao amevaa glavu na ishara kuwa ni daktari ama mhudumu wa afya na mgonjwa wa afya.

Ni mazingira ya mashambani au kijiji mdogo, au ata mtaa mdogo. Kuna mama aliyeketi kando, karibu la bowa la maji. Anaonekana kuwa na furaha. Anaonekana kuwa anachota maji inayoingia kwenye kibuyu chake cha rangi ya manjano.

Watu sita wanaonekana kuwa wako kwenye shughuli fulani, wanaonekana wakifanya ukarabati ama wakikaguakagua vitu. Wengine wao wamevaa nguo zinazofanana, suruprenye ya rangi ya samawati na kofia kichwani.

Kuna watu wawili waliovaa suruprenye ya manjano. Midomoni mwao wamevaa vitu vya kujikinga. Mikononi mwao wana glavu ya rangi nyekundu. Mmoja wao anaonekana kuwa anafungua kifaa fulani uku mwingine anamwaga kifaa ndani ya kifaa hicho cha jeusi.

Kuna simu ya tovuti ambayo inatoa taarifa kuhusu chanja imemchanja kuzuia surua, mafua na rubella. Kuna chupa iliyo inayoonyesha maelezo kwa kina yaliyomo ndani ya chupa hilo. Kuna mkono unaoonekana unatoa dawa kwenye chupa hilo. Mkono huo umevaa glavu.

Ni barabarani, inaonekana kuwa mvua ulinyesha ukawa na mafuriko uliojaa hadi barabarani. Magari wanapata ugumu kutumia barabara hili kwa sababu kuna maji iliofurika.

Ni mazingira ya hospitalini kwenye sekta ya kliniki ya watoto wadogo Kuna watu watatu na watoto wachanga wawili. Watu wawili wanaonekana kuwa ni wauguzi wamevaa nguo rasmi ya wauguzi huku aliyeketi anaonekana kuwa ni mama aliyejizalisha na amezaa watoto pacha.

Ni mandhari ya hospitalini kwenye sector ya kliniki ya meno kuna madaktari wawili mmoja amevaa koti ya rangi nyeupe mwingine amevaa ya samawati huku wakihudumia mgonjwa madaktari hao wote wamevaa glavu na barakoa mdomoni.

Kuna mtu anaonekana kuwa amebeba chupa. Chupa hizo zinaonekana kuwa ni za dawa. Mtu huyo ameketi kwenye kiti na amevaa nguo za nyeupe na nyeusi.

Kuna watu wengi, Kuna mmoja anaye onekana kuwa ni daktari na kuna mwingine anaye onekana kuwa ni mama ako na mtoto mkononi mwake na huyu anaye onekana kuwa mhudumu wa afya anaonekana kuwa ananyunyiza kitu kwenye mdomo wa mtoto labda anampea chanjo.

Kuna umati wa watu. Wote wameketi ilhali kuna mmoja ambaye hajaketi. Anaonekana kuwa anatoa maelezo ama anafundisha watu wenye wameketi jambo fulani.

Ni mazingira ya hospitalini kwenye sekta ya kliniki ya meno, kuna daktari anayeoonekana kukagua mgonjwa aliyelala chini na kuna mwingine kando yake aliyevaa nguo ya kijani kibichi na barakoa, akionekana kuwa msaidizi wa daktari wa meno.

Kuna watu wengi, watu hawa, wengine wao wamevaa nguo za, rangi ya nyekundu, labda ni kundi ya, msaidizi, ya msalaba nyekundu, wanaonekana kuwa, wote wameketi kwenye dau, ni kama walikuja, kusaidia, watu wanao ishi hapa.

Kuna sehemu ya thibidi ambayo inatoa tangazo kuhusu chanjo. Hii ni chanjo ambayo hutumika kutibu homa ya majano. Kuna chupa ambayo inaonyesha kuhusu mambo yaliyomo kwa kila dozi .

Ni mandhari ya hospitali katika kliniki ya meno. Kuna watu wawili, mmoja amevaa koti jeupe na mwengine amevaa nguo ya kijani kibichi huku wanamshghulikia mgonjwa aliyelala kwenye kitanda. Wamevaa glavu na barakoa wakionekana tahadhari za kiafya huku mgonjwa akiwa na nguo ya kinga.

Ni mandhari ya hospitalini. Kuna watu wanaonekana kuwa madaktari ama watu wa huduma ya afya. Wamevalia koti ya rangi nyeupe. Mikononi mwao wamevaa glavu. Midomoni na mapua wamevaa barakoa. Wanaonekana kuwa wanahudumia mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda ya wagonjwa.

Kuna mtu anaonekana kuwa amevaa surupwenye ya rangi nyeupe. Mkononi mwake amevaa glavu ya rangi ya samawati. Mgongoni mwake amebeba mtungi. Mtungi huu unaonekana kuwa umebeba kitu fulani anaonekana kuwa ananyunyiza kwenye sakafu. Labda ni dawa fulani.

ni mazingira ya hospitalini, kuna watu wawili, moja anaonekana kuwa ni mgonjwa ameketi kwenye kiti ya wagonjwa huku mwingine anaonekana kuwa ni mtu wa huduma wa afya. Amevaa nguo rasmi ya watu wa huduma huku akitabasamu na mgonjwa.

Kuna watu watatu. Wawili wamevaa nguo za nyeupe juu, wanaonekana kuwa wanaosha mikono kwenye pipa zilizowekwa za kuosha mkono. Nyuma yao kuna mwingine amevaa nguo rasmi, pia yeye anakagua moja ya pipa hizo.

kliniki hili linaonekana ni la matibabu ya meno ambapo daktari wa meno aliyevaa glavu, barakoa na miwani ya kinga anahudumia mgonjwa. Pembeni yake kuna msaidizi wa daktari ambaye pia amejikinga ipasavyo kwa mavazi ya kimatibabu. Wote wako katika chumba maalum cha huduma ya meno ambacho kila vifaa ya kisasa kama vile taa ya matibabu, mashine ya meno na vifaa vingine vya usafi.

Ni mandhari ya hospitalini, haswa sekta ya kliniki ya watoto wachanga. Kuna watu wawili, mmoja anaonekana kuwa ni daktari, mwingine anaonekana kuwa ni mama kwa sababu amebeba mtoto mchanga mkononi mwake. Na daktari anaonekana kuwa ananyunyiza kitu mdomoni mwa mtoto huyo, labda anamchanja.

Kuna sehemu tofauti ambayo inatoa taarifa kuhusu chanjo ya MMR, chanjo ya kuzuia surua, mafua ya teri na rubela. Kuna vifurushi vya chanjo vikiwa na maelezo ya kina kuhusu yaliyomo ndani ya kila dozi ikiwa ni pamoja na aina ya virusi vilivyotumika sila utamadumi asili na kutokuwa wakihifadhi.

Kuna sehemu ya tovuti ambayo inayotoa taarifa kuhusu chanjo ya MMR . Chanjo kuzuia ya surua, mafua ya tezi, na lubera. Kuna vifurushi na chupa ya chanjo, zikiwa na maelezo ya kina kuhusu yaliyomo ndani ya kila dozi, ikiwa ni pamoja na aina ya virusi vilivyotumika asili ya utamaduni na kutokuwepo kwa hifadhi.

Ni mandhari ya hospotalini kwenye sekta ya kliniki ya meno, kwenye ukuta kumebandikwa dental care kumaanisha ni pahali pa kunagaliwa meno, kutibiwa meno yenye shida, kwenye dawati pia pamebandikwa reception kumaanisha hapo ndio watu hupokelewa na kuonyeshwa pahali wanachofaa kufanya, nyuma ya dwati kuna mwanadada amekaa na kuwa na tabasamu.

Mazingira haya yanaonekana kuwa ni mazingira ya hospitalini kwenye kituo cha kutoa huduma wa afya. Kuna mtu aliyevaa nguo nyeupe anaoonekana kuwa ni nguo rasmi ya madaktari au watoa huduma wa afya, inaonekana kua anakagua kiti inayoonekana kuwa rangi ya kijani.

Kuna chupa nne, mmoja iliyo mbele imeandikwa ibufen , dawa maarufu inayotumiwa kupunguza maumivu, homa na kuvimba, maandishi kwenye chupa inaonyesha jinsi au jina ya dawa, mabari ya kitambulisho na tarehe ya uzalishaji.

Kuna mtu aliyesimama mbele ya chumba inayoonekana kuwa ni chumba ya kujisaidia yaani choo. Mtu amevaa nguo yenye rangi mingi, rangi ya manjano na buluu huku amevaa suruali nyeusi. Anaonekana kuwa ameshikilia chuma imsaidie atembee.

Kuna sehemu ya tuvutu ambayo inatoa taarifa kuhusu chanjo ya homa ya manjano, chanjo hii ni ya kuzuia mtu au mtoto asipate homa ya manjano. Kuna sindano na chupa tatu nyuma ya chupa iliyo na maandishi hayo.

Kuna watoto watatu. Wote wanaonekana kuwa na furaha, wote wana tabasamu. Mikono yao inaonekana kuwa chafu na tena yenye matope.

Ni mazingira ya hosipitali kwenye sekta ya kliniki ya meno. Kuna mgonjwa aliyelala na kuna daktari aliyesimama kando yake huku anaonekana kukagua meno wake. Daktari huyo ana kifaa cha meno kwenye mkono wake na ameingiza kwenye mdomo wa mgonjwa ni kama anamngolea meno.

Hapa ni barabarani, barabara hapa panaonekana kuwa pamefurika mvua ni kama ilinyesha sana hadi kukakuwa na mafuriko barabarani magari na tuktuk yanaonekana kuwa wanajaribu kutumia barabara hiyo ingawa ina mafuriko.

Mazingira haya kuna vitu vinavyokaa nyumba labda ni nyumba na kuna vingine vinakaa mawe . Ni kijiji ambayo watu huishi .

Mazingira ya hospitalini, kwenye kliniki ya watoto wachanga. Kuna watu wawili na mtoto mchanga. Mmoja anaonekana kuwa mhudumu anayeonekana kuwa ananyunyiza kitu kwenye mdomo wa mtoto inayoonekana kuwa ni chanjo na kando yake kuna mama ambaye labda ni mama wa huyo mtoto.

Kuna sehemu ya tovuti ambayo inatoa taarifa kuhusu chanjo ya polio. Chanjo hii ni ya kuzuia polio. Kuna chupa ikiwa na maelezo ya kina kuhusu yaliyo ndani ya kila dozi . Ikiwa ni pamoja na aina ya virusi vilivyotumika utamaduni wa seli na kutokuwepo kwa hifadhi.

Kuna watu wawili wanaonekana wanazungumza, moja amevaa nguo ya rangi ya manjano, barakoa kwa mkono mwake ameshika kalamu mbele yake kuna karatasi, wanaonekana anaandika kando yake ni mama aliye na mtoto wake anaonekana kuwa anazungumza na huyu mwenye ako mbele yake.

Ni maadhari ya hospitalini. Kuna mtu anayeonekana kuwa ni muudumu amevaa nguo rasmi ya madaktari. Mkononi mwake amevaa glavu na ame amembemba anayeonekana kuwa ni mtoto mchanga labda aliyezaliwa hivi punde.

Ni mazingira ya kituo cha afya ama mazingira ya hospitalini. Kuna watu walioketi huku wengine wamesimama . Mmoja wao anaonekana kuwa anadungwa shindano na aliyevaa nguo ya rangi ya nyeupe, huku mwingine akimwangalia aliyevaa nguo ya rangi ya samawati. Wote wanaonekana .

Kuna umati wa watu, wengibwao wamevaa nguo ingine juu, inayofanana, wanaangalia aliye, aliye mbele yao anayeonekana kuwa, anatoa maagizo fulani wanayo sikiliza kwa umakini, na wote, wanaonekana kuwa na ucheshi.

Kuna mtu anaye onekana kua anachukua dawa, amebeba mkebe wa dawa kwenye mkono wake huku akijaribu uku kuna tembe tatu au mbili kwenye mkono wake kumanisha anataka kumeza dawa yalio kwa mkono yake.

Kuna sehemu tovuti ambayo inatoa taarifa kuhusu chanjo ya maneno haya. Chanjo ya kuzuia surua, mafua ya tenzi na rubela. Kuna vifurushi hapo, vifurushi na chupa ya chanjo vikiwa na maelezo ya kina kuhusu yaliyomo ndani ya kila dozi. Ikiwa ni pamoja na aina ya virusi vilivyotumika asili ya kitamaduni wa seli na kutokuwepo kwa kifaa.

Hapa panakaa nyumba ya mganga, vitu vinavyo onekana hapa hutumika sana na waganga, Kuna madawa kwenye chupa, Kuna chupa mingi zenye madawa, zengine zimewekwa chini Kama zimelala, zengine zimesimamishwa Kuna mifupa na kuna vitu vinavyo kaa za kiajabu sana na vinatumika sana na waganga.

Kwenye uwanja huu kuna miti, na miti haya yanakaa kuwa yamekauka. Hapo pame simama mama mwenye anaonekana kuwa na huzuni. Kando yake kuna vitu zilizo kando yake zinaonekana kuwa mizoga ya wanyama waliokufa kwa sababu ya ukame, kwa sababu ,hapa inaoneka walikufa kwa sababu ya ukame sasa walikosa maji na chakula ya kukula ili waishi.

Hili linakaa dawa. Dawa hili ni la mitishamba. Imetengezwa na mti wa mkilifi. Dawa hili hunywewa kama chai na inaonekana kuwa ni dawa inayosaidia kwenye mwili.

Hapa kuna watu wawili mmoja ameketi naye mwingine ameinama. Mmoja alieyeketi ni mwanamke na aliyeinama ni mwanaume kando yake kuna kiti samawati. Aliyeketi anaonekana kuwa anahudumiwa na mwenye amesimama kwa sababu mwenye amesimama anakaa kuwa anamwangalia na anamdunga sindano kwenye mkono.

Hizi ni madawa. Madawa hizi ni za kumeza. Hutumika na mgonjwa. Daktari ndio hupeana hizi kwa mgonjwa anayeugua ugonjwa fulani. Mara nyingi madawa hizi hupeanwa hospitalini. Wakati mwingine mgonjwa anazinunua kwenye duka la dawa.

Kuna watu wanne, wawili watatu ni wanawake, mmoja ni mwanaume. Wote watatu wamevaa barakoa. Na wawili wanaonekana kuwa wanaosha mikono kwenye maji yanayotiririka kutoka kwenye hilo hilo tanki lenye limewekwa hapo. Inaonekana kuwa hilo ndilo jambo linaloendelea hapa.

Hizi ni dawa dawa hizi nizakumeza, dawa hizi hupeanwa kwa ngonjwa, anaye ugua ugonjwa fulana, husaidia sana kutibu magonjwa hasa zenyezinaweza kutibika, dawa hizi hupeanwa hospitalini, ama zengine hununuliwa kwenye duka la dawa.

Hapa kuna watu wengi. Lakini kwenye hili picha lenye liko karibu inakaa kuwa kuna mtu anahudumiwa. Anakaa mwenye anamhudumie anamhudumie ni daktari. Na daktari anakaa kuwa anamduunga sindano kwenye mkono wake. Mgonjwa huyu anakaa kuwa anahisi uchungu mwilini mwake ndio maana amekuja kuona daktari.

kuna chupa sita, chupa hizi sita ni rangi ya nyeupe zimefungwa inaonekana kuwa zina dawa, dawa hizi niza miti shamba. Dawa hizi zinatibu ugonjwa wa sukari sababu maandishi yako hapo inaonyesha kuwa zinatumika sana na watu wenye ugonjwa wa sukari..

Hapa inaonekana kuwa ni hospitali, kwa sababu kuna mtu anayeonekana kuwa muguzi sababu ya sare yake. Mtu huyu amevaa barakoa, na mkononi mwake ako na sindano na chupa. Inaonekana kuwa anajaribu kutoa dawa kwenye chupa Hiyo Ili aweze kuweka kwenye Hiyo sindano, adungie mgonjwa ambaye anataka kutibu.

Kulinyesha sana mvua yakawa mingi kukawa na mafuriko. Mafuriko yaliyofika hadi barabarani yanayoleta utatanishi hadi kwenye usafiri. Tunaona kuna pikipiki na tuktuk barabarani wanajaribu kutumia hio barabara yenye mafuriko.

Hapa ni hospitalini kwenye chumba cha kuangaliwa meno. Kuna watu wawili kwenye chumba hili. Mmoja anaonekana kuwa daktari huku mwingine anaonekana kuwa mgonjwa. Mmoja huyo anayeonekana kuwa daktari anamuangalia mgonjwa meno na amebeba vitu vinavyokaa vya kung'oa meno. Naweza sema mgonjwa huyo ana shida kwenye meno.

Hapa inaonekana kuwa ni nyumba ama duka la daktari wa miti shamba sababu ni kuwa kwenye hilo bango limeandikwa kuwa anaweza tibu magonjwa tofauti tofauti na magonjwa hayo yameandikwa kwenye bango hilo. Kuna pia vitu zinazo onekana kuwa ni madawa za miti shamba.

Hapa ni hospitalini, kwa sababu naona hapo kuna maandishi imeandikwa kubwa Ahero county hospital , inamaanisha hii ni hoslitali ya Ahero, na kunaonekana kuwa, mvua ulinyesha sana hadi kukawa na mafuriko uliofurika na kuingiza maji hadi ndani ya hospitali. Sasa ndio maana kuna maji mengi hapa.

Hapa ni hospitalini. Tunaona watu wengi wamekusanyika hapa na kuna mwenye amekalia kitanda na amebeba mtoto mdogo. Kwa hivyo, tunaweza sema kuwa huyu mama amezalisha mtoto wake na kuna wenye wamekuja kumuona na kumpatia pongezi kwa kuleta mtoto mdogo duniani. Na tunaona nyuso zao kuna furaha.

Kuna watu wawili waliosimama hapa mbele. Penye wamesimama inakaa kuwa ni pahali pa kujisaidia yaani choo. Kuna maandishi yanayoonyesha kuwa pahali hapa ni pahali pa kujisaidia, huko wameandikwa t oilets na hapa imeandikwa wash your hands here kumaanisha hivi ni choo vya kujisaidia.

Huyu Ni dakitari Wa miti shamba ama mganga, mbeleni mwake kuna kibuyu, kuna kitu inayo kaa chura, na kuna vimawe vidogo vidogo, hizi ni vifaa anavyotumiaa kwenye kazi yake ili kurahisisha kazi, mkononi mwake amembeba kitu ya kufukuzia mapepo inayo msaidia kwenye kazi yake.

Kuna madaktari watatu na kuna mgonjwa amelazwa chini kwenye kitanda. Mguu wake unaonekana kuwa umefungwa bandeji kumaanisha amaumia. Inavyoonekana hapa, hapa ni chumba cha upasuaji na kuna upasuaji unaendelea jinsi wanavyomwangalia na jinsi hawa wamevaa wanakaa kuwa madaktari wa kufanya upasuaji.

Hili linakaa shamba la mtu, shamba hili linateketezwa sana na moto, moto huo unakaa mkali sana, watu wawaili wanaokaa wazima moto wako hapo Wanamwaga vitu zinazo Kaa Vitu za kuzima moto Kwa hivyo tunaeza sema wanazima Huo moto unao teketeza shamba hili.

Hapa tunaona wamama wawili wanaotembea kwa maji, na kuna majumba pia zinazokaa nyumba zao. Inakaa kuwa mvua ilinyesha sana hadi kukawa na mafuriko iliyofanya maji yakawa na mafuriko hadi kuingia kwenye wanaoishi hawa watu na kuwafanya watembee kwa maji.

Hii chupa inakaa kuwa na dawa ya chanjo. Chanjo hili ni chanjo ya polio ya kupatia watoto. Dawa Chanjo dawa hili hupewa kwa watoto wadogo ili wasishikwe na polio ili kuzuia polio. Ndio maana watu huchanjwa, upewa chanjo ya polio.

Umati wa watu kwenye huu uwanja. Wengine wao wameketi huku wengine wako kwenye foleni wamesimama. Wengine wao wanakaa kuwa wanahudumia watu kwa sababu wamevaa nguo zinazofanana za kijani kibichi. Inaonekana kuwa mambo ya afya ndiyo inaendelea hapa kwa sababu kuna mwenye anakaa anadugwa sindano kwenye mkono.

Ni mandhari ya wazi, kame na yenye mawe. Kuna watu wawili wanatembea kwa hatua za polepole wakionekana wakizungumza wakielekea mahali. Kuna mnyama mkubwa aliye kufa, mnyama huyo ni ng'ombe, amejilaza ardhini. Mti mmoja pekee yake unaonekana kwa mbali na anga limetanda, mawingu mepesi ikitoa hisia ya ukame na huzuni.

Kuna mtu aliyevaa mavazi ya kazi na barakoa, akitumia kituo cha kunawa mikono kilichotengenezwa kwa ubunifu. Kituo kina pipa cha plastiki la samawati lenye kifuniko chekundu na alama za mikono za rangi ya kijani. Hii ni ishara ya kuhimiza usafi wa mikono. Chini ya pipa kuna sabuni ya kijani na ndoo ya kukusanya maji yaliyotumika.

Ni mandhari ya ndani ya duka la bidhaa za kienyeji. Kuna chupa nyingi za plastiki ambazo zimepangwa kwa wingi, zingine zikiwa na lebo za vinywaji maarufu za maji na hata pombe. Pembeni, kuna vitu vya nyumbani vilivyotengenezwa kwa mikono kama vile: kikapu, kamba na vifaa vya matumizi ya kila siku.

Mazingira ya shambani. Kuna aina mingi ya mimea kwenye shamba hili. Moja yao ni mboga. Kuna mboga na mimea zingine. Kuna mtu anayeonekana kuwa ananyunyiza dawa kwenye mimea. Dawa inayoweza kuwa uwezo wa kuwa ni dawa ya kuua wadudu ama ya kuzuia ugonjwa usishike mimea hayo yasiwe mbaya.

Kuna watu wanaoonekana kuwa katika shughuli ya kawaida ya kila siku katika jamii. Kila mmoja wao amebeba chombo kikubwa kichwani. Labda ni maji yamebebwa ndani. Wamevaa mavazi ya kitamaduni yenye rangi angavu na mazingira ni ya kijijini ambapo kuna mimea. Kuna uwezekano kuwa kuna ukosefu wa maji kwenye kijiji hiki.

Tukio hili latendeka kwenye mazingira ya hospitali, mgonjwa amelala kitandani, akiwa amevalishwa nguo ya wangonjwa na kofia ya kitiba, anapumua kupitia barakoa ya oxijeni, mtu wa hudua wa afya amesimama pembeni akimhudumia, pembeni pai kuna vifaa vya matibabu.

Kuna watu waliosimama. Wanaonekana kuwa ni watu sita. Wote hawa wana vibuyu mbele yao. Moja yao ameinama huku akionekana kuwa anachota maji. Kwa hivyo twaweza kusema kuwa hawa watu wamekuja kutafuta maji ya matumizi ndio maana wamesimama na vibuyu huku wengine wakichota maji.

Huyu ni mtu wa huduma wa afya aliyevaa koti jeupe la kitaalamu anamshika mkono mtu mwingine aliyevaa kofia na shati la mistari linaonekana kua mchakato wa kumpatia chanjo au kumfanyia uchunguzi wa kimatibabu. Mazingira haya yanaonyesha upatikanaji wa huduma ya afya labda katika kliniki ya jamii, kituo cha mafunzo au kampeni ya afya mashinani.

Ni tukio la kawaida la maisha ya kila siku. Mtu ameinama karibu na bomba la maji akiteka maji yanayotiririka ndani ya kibuyu ya rangi ya manjano. Nyuma yake kuna nyumba za mabati na nguo zilizoanikwa kwenye kamba ishara kwamba ni mazingira ya nyumbani, labda vijiji au mtaa wa pembezoni. Kuna mimea kidogo kando ya bomba hilo la maji.

Inaonekana kua ni mkono wa mtu, mkono huu ni kama unaoshwa kwasababu ina povu, inamaanisha mwenye mkono huu anaosha na sabuni na maji ndio maana ina povu.

Haya ni mazingira ya maabara yanayolenga masomo ya udaktari wa meno au huduma ya afya ya kinywa. Mtu mmoja, aliyevaa koti jeupe la maabara, anashikilia mfano wa meno na kutumia kifaa, labda kuiga taratibu au kueleza mbinu fulani. Wengine walioko nyuma pia wamevaa makoti ya maabara wakifuatilia mchato huo. Uwepo wa kifaa kama mrija unaashiria mazingira ya kisayansi ya viteni.

Hii ni chupa. Chupa ndogo yenye lebo ilioandikwa MMR, measles, mumps, rubella vaccine. Pembeni yake kuna sindano. Hii inamanisha kuwa dawa hii ni chanjo ya surua hupeanwa kwa njia ya kudungwa ili mtu asipate ugonjwa wa surua.

Ni mazingira ya hospitali ndani ya chumba cha wagonjwa. Watu kadhaa wamesimama karibu na kitanda cha mtoto anayeonekana kuwa mgonjwa. Watu waliomzingira wanaonekana kuwa na sura za huzuni na tahadhali. Kuna mtu mwingine nyuma yao, ukutani kuna mchoro ya maua na mnyama ambayo huenda ni mbinu ya kuleta faraja kwa wagonjwa hasa watoto. Dirishani kuna pazia la rangi la machungwa linaloleta mwanga wa asili ndani la chumba.

Hapa ni mazingira ya hospitalini kwenye kliniki ya meno. Mtu mzima ameketi kwenye kiti huku ameshikilia mtoto. Daktari anaonekana akiwa karibu akishika kifaa cha kitaalam pengine cha kupimia hao kutibu meno. Mtoto anaonekana kushikilia mdoli ishara ya kumtuliza hisia wakati wa matibabu.

Hapa ni shambani, kuna mkulima anayeonekana kwenye shamba hili akifanya kazi. Mkulima huyu ananyunyiza dawa ya kuua wadudu kwenye mazao, dawa hiyo husaidia kwenye kuzuia wadudu, kuharibu mimea na kuleta magonjwa kwa mimea ili yakie vizuri.

Ni mazingira ha hospitali, kuna watu wawili walio na nguo ya manjano waliosimama na kuna wawili walioketi, moja anaonekana kuwa mama wa mtoto anayeonekana kuwa amebeba na ana kitu mdomoni, na anayeonekana kuwa muuguzi. Kumaanisha hapa kunaweza kua na uwezekano kuwa chanjo inaendelea.